Magari matatu yameegeshwa kwenye jumba kubwa, gari la kwanza la rangi ya kijivu, la pili jekundu, la tatu ni jeusi. Yote yameegeshwa yakiangalia pande moja.

Mwanamke ambaye amevalia kabuti jeupe na karatasi kichwani anaonekana akitumia mashini ya maziwa ambayo imeandikwa, Milk ATM.

Mandhari ya sokoni kuna matunda ya aina tofauti tofauti kama vile paipai, mananasi, mandizi, apple na kuna mwanaume ambaye amejishika tama amevalia shati nyeusi na kofia.

Mitaani kuna duka lenye rangi ya kijani, kando yake kuna mwanaume mwenye amevaa shati la samawati na suruali la kahawia ameketi.

Mwanaume aliyevalia suruali nyeusi, shati jeupe. Kando yake mmepangwa viatu vya aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti. Ukutani mna maandishi ya kiingereza, "Darling and You're Beautiful".

Magari ya rangi tofauti tofauti yamepakiwa kwenye uwanja ambao uko na nyasi nyuma yake mna majani na miti. Gari moja limeandikwa Isuzu.

Mikufu ya shanga imetundikwa kwa maonyesho pamoja na vikapu vya kitamaduni ya kiafrika vinaonekana vimetundikwa.